Tuna mlango wenye rangi ya hudhurungi na kwenye mlango tunapata kuona karatasi ambapo wameweza kueka tangazo ambalo linasema kuwa no exit for students warning: not exit ya kuwa hakuna mwanafunzi anayehitajika kutokea kwenye mlango huu.

Katika eneo hili la darasani, tunapata kuona kitabu ambacho ni cha rangi ya samawati na lina maandishi ambayo yanasoma Healthy, Safety and Manners Reader book two na lina michoro ya watoto wadogo, ambao wameweza kutabasamu na pia kitabu hiki kimeweza kuwekelewa juu ya meza ambalo ni ya rangi ya hudhurungi.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni katika maabara ya kompyuta. Tuna kompyuta nne pamoja na kibodi ya kompyuta na kipanya ambazo zimeweza kuwekwa katika meza ya rangi nyeupe. Pia tuna viti ambavyo ni vya rangi nyeupe ambavyo vinasaidia katika usomaji wa somo la kompyuta.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa hapa ikiwa ni darasani na tuna kitabu ambacho ni cha rangi ya waridi na pia nyeupe, na lina baadhi ya michoro ambayo ni lori ambayo imeweza kubeba mchanga ambao ni mzito. Chini yake ni garimoshi, ambalo linapita kwenye reli na lina mabehewa wengi na chini yake ni baiskeli, ambayo imebeba mzigo na mwendeshaji wake anakanyaga pedali na anaiendesha vizuri.

Hapa ni shuleni. Tunapata kuona chati ambazo zimetiwa kwenye kikapu cha mwalimu. Chati hizi zinatumika katika kuwaonyesha wanafunzi yale ambayo wameweza kuyasoma. Chati hizi zina rangi aina mbalimbali. Tunapata kuona chati za rangi ya samawati, kijani kibichi, manjano na hata nyekundu.

Shughuli za kielimu zinatolewa hapa ikiwa ni katika maabara ya kompyuta. Tuna kompyuta moja ambayo imeweza kuwekwa kwenye dawati ya rangi nyeupe na pia tuna nyuma ya kompyuta hio ni dirisha la rangi ya kijani kibichi. Tuna kiti ambacho ni cha rangi nyeupe kilicho mbele ya kompyuta.

Vijana wawili wako uwanjani na wanacheza mpira wa miguu, lakini vijana hawa wanaulemavu wa miguu. Kijana wa kwanza ameweza kuvalia tishati lake la rangi ya kijani kibichi na kaptura lake la rangi nyeupe, ilhali kijana wa pili ameweza kuvalia shati lake la rangi nyekundu na kaptura lake la rangi ya nyeupe huku akikimbilia katika upande wa mpira.

Hiki ni kitabu ambacho kinatumika shuleni kwa wanafunzi katika usomaji wao na jalada la kitabu hiki iko na maandishi ambayo yameweza kuonyesha mwanaseaera na pia kuna maandishi ambayo yameandikwa play learn and grow together na pia chini yake Kuna michoro ya Mtoto ambaye ameweza kuinua mkono wake, amevalia shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi ya samawati na pia Kuna maandishi kuonyesha mwanafunzi ambaye anaandika.

Shghuli za elimu zinaendelezwa hapa ikiwa ni katika maabara ya kompyuta tuna kompyuta ambayo imeweza kuekwa juu ya meza na pia printer na kwenye kompyuta kuna maandishi ambayo yana kijikaratasi cha rangi ya manjano na yanasoma internet facility is strictly for educational purpose only kumaanisha kuwa mtandao au intaneti inafaa itumike kwa minajili ya usomaji.

Tuna gwaride ambapo tuna mti ambao unaweza weka bendera na pia tuna maua ambayo yanaweza kuzunguka sehemu hii na ambayo yameweza kutengenezwa vizuri na pia tuna uwanja na mbele ya uwanja hiyo tuna tenki ya rangi nyeusi ambapo pia tuna bango ambalo lina maandishi ya kijani kibichi .

Eneo hili ni shuleni na tunapata kuona ofisi mbalimbali ambazo ziko katika sehemu ya mbele na pia, tunapata kuona gwaride ambapo maua yameweza kupandwa na yameweza kulainishwa na pia ni ya rangi ya manjano na pia kijani kibichi na pia tupata uwanja ambao uko sehemu ya juu.

Shughuli za elimu zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni darasani. Tunapata kuona madawati ambayo ni ya rangi ya hudhurungi. Na pia juu ya madawati hayo ni karatasi ambazo wanafunzi wameweza kufanya mtihani huo. Pia tuna viti ambavyo vinaweza kuwekwa kwenye madawati hayo.

Hiki ni kitabu na kitabu hiki kina maandishi ambayo yanaonyesha kipengele cha' Lishe Bora.' Na chini yake tuna mada 'Sarufi: Matumizi ya hiki na hivi.' Na tunapata kuona michoro ya mwanaume aliyevaa kanzu na chini yake kuna kijana. Na juu kwa mwanaume aliyevaa kanzu ameshika kitabu kwani katika maelezo yake yanasema 'Hiki ni kitabu. Kitabu hiki ni kizuri.' Na wingi Hivi ni vitabu. Vitabu hivi ni vizuri. Na kwenye kijana ameshika kiatu kuonyesha 'Hiki ni kiatu. Kiatu hiki ni kibaya.' Na katika wingi 'Hivi ni viatu. Viatu hivi...'

Shughuli za kilimo zinaendelezwa hapa ikiwa ni katika maabara ya kompyuta na tuna kompyuta mbili mpya kabisa ambazo zimeweza kuwekwa juu ya meza na Kando ya kompyuta hizi tuna vitabu ambazo zinasaidia katika usomeshaji wa somo hili.

Shughuli hizi ni za kielimu na hapa ni darasani, kuna vitabu viwili kitabu cha kwanza ni cha rangi ya samawati ilihali kitabu cha pili kina michoro ya watoto ambao wanaruka kamba na pia kuna maandishi ambayo yanasoma Longhorn Methode de Francais na pia tunaonyeshwa kitabu hiki kutokana na maandishi haya ni ya kifaransa.

Shughuli za kielimu zinaendelezwa katika sehemu hii na hapa ni darasani na tuna ubao wa rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya samawati na pia tuna rula ya rangi ya manjano na maandishi ambayo yameweza kuandikwa kwenye ubao yakiwa ni Ijumaa Februari 2025 swali herifi ndogo hutumika ? na pia tuna tovuti ambazo zimewezwa kuandikwa kwa herufi ndogo.

Mchezaji wa timu ya Kenya ambaye ameweza kuvalia sare lake lenye maandishi ya Kenya, ameweza kubeba bango mkononi na ni la rangi ya samawati na maandishi ya Paris 2024 qualified World Roller, kumaanisha kuwa ameweza kukamilisha na kuthibitishwa katika michezo ya Paris 2024 na nyuma yake mwezi wa kubwa la maji.

Wanariadha wanne wako michezoni na katika shughuli ya kukimbia Ikiwa ni wanawake wawili na wanaume wawili. Na kwenye mstari wa mbele wameweza kuvalia shati za rangi ya nyekundu na suruali ya rangi nyeusi ikiwa mwanadada ameweza kuvalia shati ambayo ina maandishi ya "Kenya" na mwanaume wa nyuma ameweza kuvalia shati ya rangi ya samawati na pia long'i au suruali ya rangi nyeusi.

Shughuli za elimu zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni darasani, na tuna ubao wa rangi nyeupe. Juu yake kuna karatasi ambayo yana maonyesho, ambayo yameandikwa April- May . Na kwenye ubao huu tuna maandishi ambayo yameandikwa kwa kutumia kalamu ya bluu iliyokolea na pia kalamu nyeusi na maandishi haya yanasoma Monday 24th February 2025 question, how did Samuel respond when God called him?

Eneo hili ni shuleni, na ni maabara ya shule. Tunapata kuona kizima moto cha rangi nyekundu, na pia tuna mitungi ya gesi miwili, moja ya rangi nyekundu na pia mtungi mwingine ni wa rangi ya kijivu.

Shughuli za kielimu zinaendelezwa hapa ikiwa katika darasa, darasa hili lina madawati ambayo ni ya rangi ya hudhurungi na ambayo yameweza kupangwa kwenye foleni nyuma ya madawati haya kuna kompyuta ambazo zinatumika katika ufunzaji wa somo la kompyuta.

Hapa ni darasani na tunapata kuona kitabu ambacho kimeweza kuandikwa mtaala unaozingatia umilisi , na kitabu hiki ni nyota ya kiswahili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili , kiumeweza kuidhinishwa na kenya institute of curriculum development na kwenye picha tunapata kuona wanaume ambao wamepanda farasi.

Eneo hili, ni la shuleni na hapa ni darasani na mlango huu unatuelekeza kuingia katika darasa la Form 1 red , kutokana na maelezo ambayo imeweza kuwepo kwenye karatasi chake cha rangi nyeupe na mlango huu ni wa rangi ya hudhurungi.

Tunapaka kuona wanaume wawili ambao wako uwanjani kwa minajili ya michezo. Tunapata kuona mmoja ambaye amevalia shati ambayo ina maandishi ya Kenya na kaptura jeusi ilhali mwengine ameweza kumsindikiza kwani imeandikwa Kenya fate. Yule ambaye ameweza kuvalia shati la nyekundu ni mchezaji lakini hawezi kuona kutokana na namnaa ambavyo amejifunga usoni.

Tuna nyumba ya gorofa tatu ambapo kwenye gorofa hizo tuna milango ya rangi nyekundu na kwenye majumba haya tuna pata kuona nje yake. Tuna maua ambayo yanapendeza ambayo yana maua ya rangi ya nyekundu.

Wachezaji wa timu ya Kenya wamefika uwanjani tayari kuanza mchezo wao. Wachezaji hawa wameweza kuvalia sare zao za rangi nyeusi pamoja na nyekundu na huku zimeweza kuandikwa Kenya na zingine zina bendera ya Kenya. Wachezaji hawa baadhi yao wana ulemavu wa miguu huku wakitumia fimbo ili kutembea na mbele yao tuna mipira miwili ambayo wataweza kutumia.

hapa ni shuleni na tunapata kuona tuna kompyuta mbili ambazo ziko kwenye meza tunapata kuona pia kuna vitabu vingi ambazo zimepatwa kuwekwa kwenye meza pia

Shughuli za kielimu zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni sehemu ya maabara ya kompyuta. Kuna kompyuta ambazo zimewekwa za kuwkwa kwenye meza ya rangi ya nyeupe na pia tuna viti ambavyo vinatumika katika kusomea somo hili na ni vya rangi nyeupe pia. Katika upande mwengine tunapata kuona printa ambayo ni ya rangi nyeupe na nyeusi ambayo juu yake imeweza kuwekwa faili na pia sasha ya rangi nyeupe.

Haya ni mahabara ya kompyuta na tunapata kuona tarakilishi ambazo ni mpya kabisa na tunapata kuona pia kwenye mahabara haya kuna viti ambapo watu hufanyia kazi zao na pia upande wa kulia kabisa tuna vitabu ambazo pia watu huweza kutumia .

Shughuli za elimu zinaendelezwa hapa ikiwa ni darasani. Tuna madawati ambayo ni ya rangi ya hudhurungi lakini mawili yameweza kupakwa rangi nyeupe na pia tuna chati ya rangi nyekundu ambayo inawasaidia watoto katika ufunzaji wao na dawati moja la rangi ya nyeupe lina kitabu juu yake.

Hizi ni ofisi za walimu na tunapata kuona kabati ambapo walimu huweka vitabu vyao na kabati hizi ni mbili , kwenye upande wa kushoto tuna ambapo kuna chupa ambayo imewekwa pale na upande wa kulia tuna kabati ambapo tuna faili na vitabu vya walimu na pia upande hapo wa mbele tunapata kuona chati ambayo ina michoro ambayo wanafunzi hutumia katika kujifunza.

Watu wawili ambao wanajihusisha na mchezo ya uendashaji baiskeli, wakiwa wamevalia shati ya rangi nyeupe na pia suruali ya rangi nyeusi, na zenye maandishi, "Kenya",kuonyesha kuwa ni wachezaji wa timu ya Kenya, wanaendesha au wanajaribu kujihusisha katika mchezo huu.

Shughuli za michezo zinaendelezwa uwanjani, ikiwa ni wanadada wawili ambao wanashiriki katika michezo hii. Mwanadada mmoja ambaye ameweza kuvalia miwani, ni mlemavu, kwani hawezi kuona ndiposa kuna mwanadada mwingine ambaye anamshika mkono ili kumwonyesha mbele. Na nyuma yao, tuna wanadada ambao wamesimama Ili kushangilia mchezo huu.

Hapa ni darasani na tunapata kuona kuna madawati mbalimbali, ambayo yametengenezwa kwa mbao na pia ni ya rangi ya uthurungi kutoka juu na chini yameweza kuekwa chuma la rangi nyeusi, na wanafunzi huwa wanayatumia kwa minjli ya masomo yao.

Shughuli hizi ni za kielimu na hapa ni darasani na kuna chati ambalo linaweza kuonyesha maandishi ambayo yameandikwa days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday kuonyesha ni siku saba za juma.

Uwanjani tunapata kumwona mchezaji ambaye ameweza kuvalia shati yenye maandishi ya Kenya na bandera ya Kenya na mkononi ameweza kuvalia saa ya rangi nyeusi na ana ulemavu mkononi na tunapa kuona maelezo zaidi ambayo yameweza kuonyeshwa chini ya picha hii kuonyesha kuwa ni Wesley Kimeli Sang, nationality Kenyan, date of birth march 1, 1994, sport parathletics, event 1500 to 46, disability right hand disability .

Huu ni mlango wa shule na umeweza kuandikwa grade 1c na pale tunapata kuona maandishi ambayo yameandikwa kwenye karatasi na yanasoma Tr. Agnes welcome inamaanisha kuwa wanamkaribisha mwalimu wao akaweze kuingi kwenye darasa lao.

Tuna majumba mawili na jumba la kwanza linaweza kujengwa karibu na njia au barabara ambayo inayoelekeza katika jumba hilo na upande mwingine tunapata kuona jumba ambalo limeweza kuwekwa mabati na rangi ya nyekundu katika upande wa juu.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika eneo hili, likiwa ni darasani. Tunapata kuona viti vya rangi ya hudhurungi na pia nyuma ni ya darasa hili, tuna maabara ya kompyuta, ambapo tunatarakilishi ambazo zimeweza kutiwa mezani na viti vya rangi ya nyeupe.

Tuna wachezaji wawili ambao wanachezea timu ya kenya kutokana na mavazi yao ambayo yanaonyesha maandishi ya kenya na pia wameweza kushika bendera ya kenye na wasifu ambao umeonyeshwa ni wa Nancy Chelangat Koech , nationality; Kenya, date of birth ,sports; para atheleticts, event;1500 T11, disability; visually impared .

Ambao umenadhifishwa vizuri kabisa nyuma ya uwanja tunapata kuona tanki na tunapata kuona jengo ambalo limo hapo uwanja huu umenadhifishwa kwenye usafi hauna uchafu wowote na unapendeza.

Katika sehemu hii ya shuleni tuna bango ambalo ni la rangi nyeupe na lenye maandishi ya rangi ya kijani kibichi ambayo yanasoma fire assembly point na kuna mshale ambao unaelekeza katika sehemu hiyo, na pia tuna tanki la rangi nyeusi ambalo lipo nyuma ya bango hili. Sehemu hii ni pale ambapo watu hukusanyika panapokuwa na moto na chini yake kuna unyasi wa rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wawili, mmoja, amejifunika, mwingine, hajajifunika na wameshika mkufu, aakwenye shati zao zimeandikwa Nissan Koech, na mwingine amevaa shati, ambayo ni ya manjano, imeandikwa Nissan.

Shughuli za kielimu zinatokea hapa na hapa ni ni darasani na kuna chati la rangi nyekundu na mchoro ya vitu mbalimbali kwa mfano mwanasesewe kama vile maandishi hata ambayo yameandijwa kwa karatasi la rangi nyeupe, ni ya sauti mbalimbali ambazo zimeweza kuandikwa hapa na katika cheti hizi tunaeza kupata maandishi ya 'p'.

Hili ni jengo la shule ambapo tunaona darasa katika gorofa hii na tunapata kuona majengo haya yana magorofa matatu na kando yake tuna maua ambayo inaweza kupandwa na kuna bango ambalo linaweza kuandikwa visitors please pass through the office kumaanisha kuwa wageni wote wanatakiwa kupitia ofisini.

Hili ni nakala ya mwalimu kutokana na maelezo ambayo yanayoandikwa competence based cirriculum grade 2 environmental activities rationalised notes composed by vyntex softcopy publishers tunaweza kuona pale juu kumeandikwa Tr.Joy.

Shughuli za kielimu zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni katika darasa. Darasa hili lina madawati sita na pia tuna viti na madawati hayo baadhi yao ni ya rangi ya hudhurungi na moja ni la rangi ya nyeupe na mbele ya madawati haya ni ubao ambao ni wa rangi nyeupe.

Mlango huu unaelekeza kwenye kuu la mahabara ya chemia na bayologia kutokana na maandishi ambayo yameweza kuwekwa kwa mlango huu kwenye karatasi ya rangi nyeupe ikiwa ni pamoja na chemistry na chini yake ni biology lab pia kuna kijikaratasi ambacho kimeweza kuchanika kinamaandishi maandishi amabayo hayaonekani vizuri lakini yana someka wear a mask while .

Kijana aliye na ulemavu wa miguu ameweza kuketi kwenye kiti cha magurudumu ambacho kinamsaidia kusonga kutoka hatua moja hadi nyingine. Na pia mkononi ameweza kuvalia saa ya rangi nyeusi na pia ana vitabu ambavyo ameweka kwenye mapacha. Vitabu hivi ni vinne kwa jumla.